Mwanamke anayeweza kuwa mwanakenya au fundi wa maabara akifanya kazi katika mazingira ya maabara yanaonekana. Mwanamke huyo amevaa koti jeupe ya maabara, kofia ya maabara ya kijani kibichi, barakoa ya buluu na glavu za green vazi hili linaonyesha uzingatiaji wa taratibu za usalama na usafi katika maabara. Anaonekana akishikilia kifaa nyeupe yenye...ndani yake na kijiti au kifaa jembamba.

Ni shamba la ndizi ambapo migomba imetoneshwa katika mashimo au mashimo ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo na udongo ndio mwekundu. Kuna migomba mingi na nyuma yake kuna miti mingine ya kijani kibichi. Aina hii ni ya kilimo cha migomba inapatikana sana katika maeneo yenye udongo wenye rutuba.

Ni biashara ya ndizi inayofanyika nje, labda sokoni au barabarani. Mwanamke mzee aliyevalia kitambaa cha zambarau kichwani ananing'inia juu ya kreti ya kijani, akionekana akisubiri wateja wakishikilia biashara. Upande wa kulia kuna mtu mwingine ambaye mkono wake na sehemu ya mwili wake zinaonekana, akiwa ameshika fimbo.

Mkono wa mtu unaonekana ukishika gunzi na mahindi likiwa limetolewa maganda na linaonekana kuwa kavu. Mahindi mengi yalikomaa na yalitolewa maganda yametapakaa ardhini yakiashiria mavuno au mchakato wa kukausha au kuhifadhi. Hali ya mahindi inaweza kuashiria tayari kuhifadhiwa au kusiagwa.

Ni mchakato wa kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine picha imechukuliwa karibu na inaweka mkazo mkubwa kwenye chuchu za ng'ombe na mashine ya kukamulia ngonzi ya ng'ombe inaonekana kuwa na madoa madogo madogo ya rangi ya kahawia ama madoadoa sehemu ya chuchu inaonekana kuwa na nywele fupi zenye rangi nyepesi .

Ni mkungu wa ndizi mbichi, zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi, zikiwa zimefunikwa kwa kiasi na majani makubwa ya ndizi. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi ambayo huashiria kuwa bado hazijeiva kikamilifu. Baadhi ya ndizi zinaweza kuwa zimeanza kubadilika rangi kidogo kuelekea njano lakini bado zimetawaliwa na kijani. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na madoa madogo madogo meusi ambayo yanaweza kuwa alama ya kukomaa au kuashiria uwepo wa magonjwa.

Ni shamba lenye mimea ya mahindi, ambayo bado ni midogo. Mimea hii ina majani ya kijani kibichi na inaonekana imepandwa kwa mistari. Chini ya mimea kuna udongo wa wazi na nyasi chache ndogo zimeota. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na nyembamba ambayo inaweza kuwa ya aina ya mitenesi au aina nyingine za miti ya shamba. Hali ya mwanga inaonyesha labda ni siku yenye mawingu au asubuhi.

Ni mkono wa mtu ukishika majani ya mahidi na majani hayo yanaonekana kuwa na uharibifu unaoshababishwa na wadudu. Mkono wa mtu unaonekana kuwa wa rangi nyeusi na umevaa saa. Unashika jani la mahindi, hii inaashiria kuwa ni mkulima mtafiti wa kilimo. Jani la mahindi lina rangi ya kijani kibichi likionyesha kuwa, mmea angali mchanga au umekua.

Ni kijana akikamua ng'ombe katika eneo la kufungia wanyama kijana huyo ameketi chini amevaa fulana nyeusi iliyokatika kidogo mabegani, suruali nyeusi na kofia nyekundu yenye muundo mweupe, anaonekana akitumia mikono yake kukamua maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe kuingia kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini.

Ni mwanamke ambaye anachambua ndizi, katika shamba la migomba shughuli ya kawaida ya kilimo nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Mwanamke huyu ameketi chini akiwa amevaa nguo ya kitenge yenye muhundo na shati la rangi ya kahawia ngano. Anaonekana akichambua ndizi kutoka kwenye shina au kufurushi chake anatabasamu la upweke usoni mwake akionyesha utulivu na labda kuridhika na kazi yake.

Inaonyesha wanaume wakipakia chupa kubwa za maziwa kwenye lori la kubebea maziwa la Mount Kenya Milk . Likiwa na tanki kubwa la chuma . Lori hili limebeba namba ya usajili ya kenya KCH 675T. Picha hiii inaonyesha mnyororo mwangavu wa maziwa nchini Kenya kutoka kwa wakulima hadi kwenye viwanda vya usindikizaji au masoko.

Ni shughuli ya usindikaji wa maziwa au bidhaa nyingine ya kumiminika katika mazingira yanaoonekana kuwa safi na ya kitaalam, labda kiwanda kidogo au kituo cha usindikaji, kuna mtu mmoja ambaye amevaaa koti refu jeupe, kofia nyeupe ya nywele na labda barakoa, hii inaashiria umuhimu wa usafi na viwango vya afya.

Ni mchakato wa kukusanya na kushughulikia maziwa katika kituo cha kukusanyia maziwa nchini Kenya kutokana na kuonekana kwa wahusika na mazingira. Kushoto kuna mwanamume aliyevalia kofia nyekundu, fulana nyeusi na apron nyeupe iliyochafuka. Anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye jagi la chuma ndani ya tanki au mashine kubwa ya kupokea maziwa.

Yanaonekana kuwa maziwa yaliyoganda usiagi na yanatengenezwa ndani ya chombo kikubwa cha chuma labda sufuria, kuna sehemu nyeupe iliyokolea na uvundovundo iloyoundwa chini ya sakafu yakimiminika kana kwamba ni madonge ya maganda au chembechembe cha siagi zilizotengana juu ya sehemu lilyo chenye rangi ya manjano iliyokauka.

Ni shamba la mahindi ambalo linaonyesha dalili ya kushambuliwa na wadudu, majani ya mahindi yana machungu mengi na yanaonekana yameharibika, ishara ya kawaida ya uharibifu unaofanywa na viwavi hasaa kiwavi jeshi.

Ni ng'ombe wawili mmoja akiwa karibu zaidi na mwingine nyuma yake kidogo wakiwa katika eneo la kufungia au la kukamia maziwa ng'ombe aliye mbele ni mweusi na mweupe anaonekana akikamuliwa maziwa na mashine yaki Sasa ya kukamua mashine hii imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na Kuna bomba au mrija inayoshusha maziwa maziwa yanaonekana yakimwagika kidogo chini ikionyesha kuwa mchakato wa kukamua unaendelea.

Naona soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo bidhaa kuu zinazoonekana ni ndizi. Ziko rundo kubwa la ndizi zilizoiva za rangi ya manjano, zilizopangwa kwa wingi juu ya meza au vibanda. Mbele ya picha, kuna mwanamke amevaa kilemba cheusi na fulana nyekundu akimshughulikia ndizi.

Ni mfumo wa kisasa wa kukamua maziwa ya ng'ombe. Maziwa yanaonekana yakipita kwenye bomba la wazi lenye alama za kupima. Mfumo huu una mitambo, mabomba ya buluu na vifaa vingine vinavyotumika katika tasnia ya maziwa. Hii ni teknolojia inayotumika katika kilimo cha kisasa cha maziwa ambapo maziwa hukusanywa kwa njia ya haraka na safi.

Ni shughuli ya kusanya au kuhamisha maziwa inawezekana katika eneo la vichochoro nchini kenya ikihusisha pikipiki iliyobadilishwa kwa ajili ya usafirishaji wa maziwa, mtu wa kushoto amevaa shoti la kala ya machungwa na suruari nyeusi, anaonekaba akimimina maziwa kutoka kwenye chombo cheupe kikubwa kuenda kwenye chupa kubwa ya chuma ya maziwa.

Ni kikundi cha watu wakiwa ndani ya kile kinachoonekana kuwa kiwanda cha kusindikiza maziwa au maabara, mwanamke aliyevalia shati ya pinki na kofia nyeupe anaonyesha kitu kwa kutumia kifaa fulani kinachofanana na kipimo wanaume wengine waliojipanga wakiwa wamevaa makoti nyeupe na kofia vyeupe wanamwangalia kwa makini wengi wao wanaonekana kuwa wageni au watazamaji.

Ni ndizi mbili zilizokomaa, zikiwa zimelala juu ya uso unaofanana na mbao zilizopakwa rangi nyeupe labda meza au ukuta wa mbao. Zote mbili zimeiva na zina rangi ya njano nyepesi ingawa zina alama chache za rangi nyeusi au mkwaruzo. Ndizi moja ni kubwa kidogo kuliko ingine na zimeunganishwa kwenye pua moja.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokatwa kutoka kwenye mgomba. Nyingi ya ndizi hizi zina rangi ya kijani zikionyesha kuwa bado hazijaiva kikamilifu. Zimepangwa au kutupwa kwa wingi ardhini. Baadhi ya ndizi bado zimeungana kwenye mishale yake ya kati ambayo imekatwa kutoka kwa mimea.

Ni sehemu ya mbele ya duka ndogo ya biashara inayoitwa nikinukuu 'Destiny Dairies' kundi la watu limekusanyika kwenye mlango wakionekana waki kushugulikia na mashine ya ATM ya maziwa, mtu mmoja amevaa fulana nyekundu yenye jina uhuru juu yake ambayo inaweza kuwa chapa reja ya kisiasa mabiba kadhaa ya maziwa, baadhi ya manjano na mengine ya fedha yanaonekana chini upande wa kulia wa mlango.

Ni shamba kubwa la migomba ambayo imepandwa kwa mistari mirefu zaidi ya tano. Madongo hapa linaonekana kuwa limeandaliwa vizuri. Majani ya migomba Bado ni machanga na yanaonekana kuwa na afya na Yana rangi ya kijani kibichi.

Ni duka au soko la matunda ambapo ndizi zimetundikwa kwa wingi. Kuna aina mbalimbali ikiwemo zilizoiva zikiwa njano, na zilizombichi zikiwa kijani. Zimetundikwa juu zikiwa zimefungwa kwa kamba na chini yake kuna matunda mengine mengi kama vile matikiti, mananasi na mazabibu ambayo yanaonekana yamepangwa kwenye meza.

Ni mwanaume aliyesimama mbele ya ng'ombe waliofungwa kwenye zizi lililotengenezwa kwa mbao. Anaonekana akishikilia kamba au mpira mrefu, labda akijitayarisha kuwatunza au kuwapa kitu. Ng'ombe hawa Wana rangi ya kahawia na nyeupe. Eneo hili linaonekana lenye nyasi na miti mingi ya kijani.

Ni mtaalam wa maabara au mwanasayansi akifanya majaribio au vipimo. Amevaa koti jeupe la maabara anashikilia vifaa vya maabara kama vile mirija na kioo cha kupima. Kuna vifaa mbalimbali vinavyoonekana mezani. Nyuma yake kuna picha ya rais wa kenya inayoashiria kwamba inawezekana maabara hii inahusiana na serikali au taasisi ya umma nchini Kenya.

Ni rundo kubwa la malisho au mabaki ya mazao yaliyokusanywa yakiwezekana kutayarishwa kwa ajili ya kuhifadhiwa kama malisho ya mifugo au matumizi mengine ya kilimo. Kuna mtu mmoja amesimama juu ya rundo hilo akitumia chombo kinachofanana na sepetu au jembe, labda akisawazisha au kushughulikia malisho.

Ni mwanamke akipulizia dawa mifugo labda kama sehemu ya utunzaji wa afya ya wanyama au kudhibitisha wadudu. Mwanamke amevaa suti ya rangi ya buluu ya kazi ambayo huenda ni sare au mavazi ya kujikinga. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa cha rangi ya buluu na njano mgongoni ambapo kinaonekana kuunganishwa na bomba linalopeleka dawa kwenye neli anayoishika mkononi.

Ni shughuli ya kukamua ng'ombe katika shamba la kisasa la maziwa, labda nchini Kenya au eneo lingine lenye mifumo kama hiyo ya ufugaji. Kuna safu ya ng'ombe weusi na weupe, wakiwa wamesimama kwenye vibanda maalum vya kukamulia. Ng'ombe hawa, wanaonekana wakiwa wamefungwa kwa ajili ya kukamuliwa.

Ni kundi la watu labda wanafunzi au wanakijiji wakishiriki katika upandaji wa miti au migomba. Watu kadhaa wamesimama karibu na shimo lililochimbwa na mmoja wao anaonekana akitumia jembe. Eneo linaonekana kuwa kijiji lenye udongo mwekundu na mimea mingine nyuma. Inaweza kuwa tukio la kijamii la upandaji wa miti au mradi wa kilimo.

Kuna rundo kubwa la mabua ya nyasi yaliyobonyezwa na kufungwa kwa kamba au waya. Mabua haya rangi ya kijani kahawia kuonyesha kuwa yamekaushwa vizuri. Yamepangwa kwa uangalifu katika mirundo mikubwa baadhi ikiwa mirefu kiasi cha kufika paa la gala.

NI shughuli inayohusiana na kilimo cha ndizi nchini Kenya labda ikiwa ni mradi wa maendeleo au msaada kutoka mashirika fulani. Mbele kabisa upande wa kushoto kuna miti wa ndizi uliojaa majani mabichi na mkungu moja wa ndizi ambazo bado hazijaiva . Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mkulima au mwenye kijiji, amesimama karibu na mti wa ndizi na ameshika mkunga wa ndizi , amevalia nguo za kitamaduni na anaonekana kuwa Mzee.

Ni mwanaume mzee, Inaonekana kuwa mkulima au mtaalamu akiwa shambani akishughulika na mmea wa ndizi na kuna mazingira ya kilimo Kati kati ya miti ya ndizi yenye majani makubwa na kijani kibichi.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbili uliyomenya, Nyuma yake kuna kundi la ndizi zingine ambazo hazijamenywa .Na pia ganda la ndizi zililopinduliwa .Inawezakuwa mtu huyu anajiandaa kupika ndizi hizi, ili aweze kuzila.

Ni mwanamke amesimama karibu na mkungu mikubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva, anaonekana kuwa mkulima shambani na ameshika mkungu huo akiashiria kufurahishwa na mavuno yake nyuma Kuna migomba mingine mingi ikionyesha shamba la ndizi.

Ni mchakato wa kutengeneza jibini ambapo maziwa yamekatika na kutenganisha yabisi na kiowevu. Kuna vipande vyeupe vyenye donge donge ambavyo ni yabisi ya maziwa , hivi ndivyo vinanyounda jibini. Kuzunguka kabisa, kuna kiowevu cha manjano isiyokolea ambacho kinajulikana kama weigh , hii ni sehemu ya maji ya maziwa iliyotengana na yabisi.

Ni kikapu cha kitamaduni, kilichofungwa kwa nyuzi na vijiti vya asili , labda nyuzi zilizokaushwa . Kina muundo wa dona na kimikingo pale ,iliyokolea rangi ya kahawia nyeusi . Ndani yake, kuna kitu cheupe kinachoonekana kama chakula, labda zivini au vifaa vingine vya maziwa iliyoganda.

Ni kundi la ndama wachanga wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika zizi au eneo lililofungwa la shamba la ng'ombe. Kuna ndama kadhaa kwenye picha watu wakiwa wadogo na washiriki sifa za rangi nyeusi na nyeupe. Baadhi yao wamefungwa kwenye sehemu tofauti ndani ya zizi. Mmoja wa ndama upande wa kushoto, anaonekana kuwa na kitambulisho Cha rangi ya kijani maskioni.

Mtu anaonekana akikamua ng'ombe kwa mikono yake mtu huyo amekaa chini kati ya miguu ya ng'ombe na ameshika ndoo ya chuma isiyo ngaa chini ya titi ya ng'ombe mikono yake inaonekana ikikamua matiti ya ng'ombe ilikupata maziwa amevaa nguo za misitari zenye rangi nyeusi na nyeupe na sokisi za pinki zinazo chomoza sehemu ya chini ya ng'ombe ndio inayoonekana vizuri zaidi hasaa miguu na matiti ng'ombe huyu anamadoa meusi na meupe .

Ni mwanaume akiwa amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume huyo amevalia shati jeupe, suruali ya jeans na buti nyeupe za mpira ambazo huvaliwa katika mazingira ya shamba la maziwa. Anaonekana akishikilia mfuko mdogo wa plastiki kwa mkono mmoja na kitu kama fimbo ndogo kwa mkono mwingine. Ng'ombe amefungwa kwa minyororo na sakafu inaonekana kuwa na matope, ikiashiria mazingira ya shamba la ng'ombe.

Ni watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi na weupe. Ng'ombe hawa wako ndani ya zizi ambalo linaonekana kuwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa, labda kwa ajili ya ufugaji wa kisasa au maziwa. Mwanamke amevaa kofia nyeupe na anashikilia fimbo wakati mwanamume amevaa sweta yenye mistari. Watu wengine wanaonekana nyuma yao.

Ni kundi la ng'ombe, wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na rangi nyeupe, wakila nyasi kutoka kwenye chombo Cha kulisha kisicho Cha kawaida, labda kwenye shamba la ng'ombe au shamba la maziwa nchini Kenya, kuna ng'ombe watano au sita wanaonekana wazi. Wengi wao ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Ni mwanamme akiuza ndizi katika soko, au kando ya barabara, ambaye anatabasamu na anainua ndizi kubwa, zikiwa rangi ya kijani kwa mikono miwili. Akionyesha bidhaa zake. Mbele yake kuna mrundiko mwingine wa ndizi, zilizowekwa tayari kwa kuuzwa. Nyuma yake kuna mazingira ya soko, lenye shughuli nyingi, ikiwa ni pamoja na vibanda na watu wengine. Mwanamme huyu anaonekana na furaha na kurithika na biashara yake.

Ni mtu ambaye amevaa nguo ya kujikinga na kofia ya njano, akinyunyizia dawa kwa kutumia mfuko wa kupulizia dawa mgongoni mwa ng'ombe. Ni shughuli ya kuwadhibiti wadudu au magonjwa yanayoashiria mifugo. Ni sehemu ya mpango wa afya ya wanyama shambani.

Ni mwanaume anayetabasamu akiwa ameinua chombo kikubwa cha kumimina maziwa ndani ya chinjio, amevaa koti la ngozi na nyuma yake kuna vyombo vingine vingi vya maziwa vilivyopangwa, mandhari inaonyesha mazingira ya nje labda katika kituo cha kukusanya maziwa, na kuna jengo ndogo na miti nyuma yake.